Safu iliyopangwa chupa za plastiki zenye dawa zinazowakinga wanyama kama ng’ombe na kondoo dhidi ya; chawa, kupe na vidudu vingine vinavyo hatarisha afya yao.

Pakiti yenye dawa inayotumika kuwadunga kuku wa kisasa ili waweze kukua haraka na kwenda sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mfuko mkubwa wenye rangi ya kijivu, kutoka kampuni ya "SAFI SARVI" inayobeba mbolea asili kwa ajili ya kupeleka kwa wakulima yaweze kuleta mazao makubwa.

Pakiti yenye dawa inayosaidia wanyama wanaofugwa kama ng'ombe, mbuzi, kondoo na kupambana dhidi ya kupe wadudu wanaotambaa na wadudu wanaosababisha magonjwa hatari katika mwili wa mifugo .

Kisanduku pamoja na chupa yake ya plastiki yenye dawa, inayotumika kwa mifugo ili kudhibiti vimelea vya nje kama vile kupe na kusaidia katika afya ya wanyama.

Kisanduku kilichobeba dawa hususani ya kusaidia mifugo ikiwemo mbwa dhidi ya kupata kupe, chawa na wadudu wengine wanasababisha au kuhatarisha afya ya mbwa.

Kiroba kikubwa cheupe cha kampuni ya "Agrifola", yenye mbolea halisi. Inayosaidia wakulima katika ukuzaji wa mazao ili yaende sokoni kwa haraka na kupata faida.

Kiwanda kikubwa kinachotumika kuchakatuwa na kuweka mbolea katika mifuko illiyokuwa meupe iliyokuwa kwenye kampuni ya REA, ili wanunuaji waweze kununua na kutumia.

Kiwanda kikubwa chenye wafanyakazi waliovalia barakoa kinachojihusisha katika kuweka na kufunga mifuko. iliyoekewa mbolea kwa ajili ya kuuza sokoni ili wakulima waweze kutumia katika ulimaji.

Kiwanda kilichopo ndani ya ukuta mweupe na geti jeusi, wenye uzio wa umeme kiitwacho twiga chemicals kinachohusika katika kutoa au kutengeneza dawa za wanyama, wakiwemo na watu wanaopita nje kwa miguu na kwa pikipiki.

Duka dogo lililojaza makontena makubwa na madogo, visanduku vikubwa na vidogo, vyenye dawa au mbolea yenye kuwasaidia wakulima katika biashara yao ya ulimaji.

Kisanduku pamoja na kichupa chake chenye dawa ambayo hutumika kudhibiti na kutibu vimelea kama vile kupe, funza na chawa kwa wanyama kama ng'ombe, ndama na wengineo.

Kifungashio cha dawa pamoja na chupa yake, ambayo hutumika kama suluhisho la kudunga, kwa ajili ya tiba ya minyoo ya ndani na nje kwa ng'ombe.

Kisanduku chenye dawa ya minyoo iliyo tengenezwa na mimea mahususi kwaajili ya wanyama au mifugo yenye mimba kama vile"farasi, mbuzi, na nguruwe".

Kundi la wanaume wakisaidiana kupakua na kubeba mifuko ya mbolea mahususi kwa mahindi iliyopewa ruzuku kutoka kwenye kontena la lori ambayo ikiashiria usambazaji wa mbolea chini.

Kisanduku kikubwa, pamoja na chupa iliyowekewa dawa, inayotengenezwa Kenya, ambayo husaidia, kudhibiti mzunguko wa uzazi wa mifugo, hasa ng'ombe na nguruwe.

Kisanduku, pamoja na kichupa chake cha plastiki kiitwacho Spotino, chenye dawa ya matibabu ya wanyama kama: ng'ombe na kondoo, dhidi ya, kupe, chawa na vidudu vingine.

Mkusanyiko wa mahindi yaliyokomaa pembezoni mwa wakulima wa kiume, yaliyo tayari kupelekwa kiwandani au sokoni kwa matumizi mengine.

Mkusanyiko wa viazi vitamu vilivyokomaa vilivyowekwa ndani ya kiroba cheupe, vikipelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili vitumike katika kutengenezea vyakula tofauti.

Wakulima wawili waliopo ndani ya shamba waliowekewa mipira mizuri ya umwagiliaji ili kuoeleka sokoni na kuuza

Kundi kubwa la vitunguu vilivyovunwa juu ya udongo, ni kiashiria kwamba viko tayari kupelekwa sokoni ili viuzwe kwa matumizi ya binadamu.

Shamba kubwa la papai, lenye miti ya rangi ya kijani, likionyesha matunda yakiwa mabichi ili yaweze kutumika kupeleka sokoni kwa ajili ya kuyauza.

Mkulima wa kike, akiwa katika eneo lililozagaa mahindi yaliyokomaa na mengine akiyaonyesha, kwa ajili ya kupeleka sokoni ili kuyauza.

Mkulima wa kiume anayetembea kwenye udongo wa rangi ya kahawia akishika dude linaloonyesha pilipili zilizoiva ili kuzipeleka sokoni kwa ajili ya kuziuza.

Mkulima wa kiume akitoa uchafu katika mti wa papai yakionekana yakiwa bado mabichi kwa ajili ya kwenda sokoni na kuyauza.

Mkulima wa kike aliyesimama mbele ya miti ya mkahawa, akitoa matunda na kuweka katika beseni la kijani, zenye rangi nyekundu na njano kwa ajili ya kupeleka sokoni na kuuza.

Bustani kubwa ya kisasa inayohusika kupanda au kuzalisha pilipili hoho, zilizo mbivu na mbichi ili ziweze kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kundi la wakulima wenye rika tofauti wanaume kwa wanawake, wakichambuwa matunda ta kahawa ili yapelekwe sokoni kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wa kiume na wa kike wakiweka manansi yaliyokomaa kwenye matenga makubwa meusi, ili kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

Migomba mirefu yenye mikonga ya ndizi Katika shamba yenye udongo wa rangi ya kahawia, tayarishwa kwa ajili ya kupeleka sokoni Ili kuuza.

Shamba kubwa la papai lenye udongo wa rangi ya kahawia yakiwa yameiva na ambayo hayajaiva, yamedondoka chini na mengine yakiwa kwenye mstimu wake.

Wakulima wa kiume na wa kike wakijaribu kutoa viazi vitamu vilivyokomaa ili kuvipeleka sokoni kwa ajili ya kuviuza kwa binadamu.

Mrundiko wa viazi vitamu vikiwa vinakusanywa na wakulima, vikiwekwa ndani ya viroba vya rangi nyeupe ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza.

Nyanya mbivu zilizopo katika miti iliyopangwa kwa safu, katika udongo wa kahawia zipo tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni kwa matumizi tofauti.

Karoti zilizokomaa katika shamba hilo, zikiwekwa ndani ya viroba ili kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wawili wakike waliosimama kwenye mti wa mkahawa wakitoa matunda yaliyo komaa ili kuyaweka tayari na kupeleka sokoni kuuza.

Mrundiko mkubwa wa viazi vitamu vyenye rangi ya kahawia Iliyopo katika shamba kubwa lenye nyasi za kijani, yaliyowekwa tayari kwa ajili ya kuwapeleka sokoni kuuza.

Shamba kubwa la udongo wa rangi ya kahawia, lenye miti midogo ya papai ambayo imetayarishwa kwa ajili ya kupeleka sokoni na kuuza kwa binadamu.

Bustani kubwa ya kisasa inayojishughulisha katika kupanda nyanya mbivu na mbichi, kwa ajili ya kuzipeleka sokoni kuziuza.

Mkulima wa kike, anayechekelea kuonesha manansi yaliyokomaa; tayari kwenda kupelekwa sokoni kuuzwa kwa matumizi ya binadamu.

Miti mirefu ya mipapai, iliyopangwa kwa safu katika udongo wa rangi ya kahawia, kwa ajili ya kwenda kupeleka sokoni ili binadamu waweze kununua.

Kundi la wakulima wanaume waliopo kwenye mkusanyiko wa mahindi, wakipakia mazao hayo kwenye viroba vyeupe ili kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza na kupata faida.

Shamba kubwa lililo na mananasi yaliyokomaa, na tayari kupelekwa sokoni na kuuzwa, ili binadamu wayatumie kwa ajili ya vitu tofauti kama kutengenezea juisi na kadharika.

Mkulima wa kike aliyevalia nguo nyekundu na nyeusi, akibeba kikapu cha nyanya zilizoiva, kuzipeleka sokoni kwa ajili ya kuziuza.

Eneo kubwa la shamba lenye mimea ya nyanya lilopandwa mimea hiyo na kukomaa vizuri tayari kupelekwa shambani kwaajili ya kuuzwa

Mkulima wa kiume aliyopo ndani ya shamba la nyanya, lenye udongo wa kahawia, akichunguza nyanya mbivu na mbichi, ili kuweza kuzipeleka sokoni kwa ajili ya kuziuza.

Shamba kubwa la rangi ya kahawia lililozungukwa na matenga yaliyowekewa viazi vitami vilivyoiva, na wakulima kwa ajili ya kupeleka sokoni ili kuuzwa.

Nyanya zilizo komaa zimewekwa ndani ya matenga meusi chini kuna udongo wa kahawia zimekwa ili zikauzwe

Wakulima wevalia sare za rangi ya bluu na barakoa wakiweka ndizi ndani ya matenga ya njano na kijani, ili yaweze kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkuliwa wa kike akichambua matunda ya kahawa yaliyokomaa ili kuyapeleka sokoni wauzaji waweze kuuza kwa wanunuzi.

Shamba kubwa la viazi lenye udongo mwekundu, na wakulima wake, wakiwa wanachimba ili waweze kuvipeleka sokoni kwa ajili ya kuviuza.

Bustani kubwa inayojihusisha kukuza na kulima nyanya ambapo, kuna mbichi na mbivu zikiwa zimeshikiliana kwa ajili ya kuzipeleka sokoni, kuuza na kupata faida.

Mkusanyiko mkubwa wa mananasi uliopangwa na muuzaji katika eneo la wazi, ili kuwavutia wanunuzi waje kununua, aweze kupata hela kwa ajili ya maendeleo yake.

Shamba kubwa lenye udongo wa rangi ya kahawia, na majani ya kijani, pamoja na miti mikubwa ya papai yaliyopangwa kwa safu iliyonyooka, yanayoandaliwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Wakulima wawili wa kiume ndani ya shamba lenye miti mikubwa ya kahawa wakichambua matunda yaliyoiva yenye rangi nyekundu, kijani na nyeusi kwa ajili ya kupeleka sokoni na kuziuza.

Mkulima wa kiume akiwa kwenye shamba la papai kwenye ardhi nyekundu akipiga picha na mgomba mmojawapo, ili kuonyesha unavozidi kukua na kuimarika ili waweze kupeleka kwenye soko kwa ajili ya kuuza.

Mkulima mwanaume akiwa ndani ya shamba la nyanya, akichunguza au kutunza mimea hiyo yenye matunda mengi mabichi katika udongo wenye ardhi nyekundu.

Mkulima alievalia nguo ya bluu kwenye ardhi ya udongo mwekundu akishika mgomba, kwaajili ya kwenda kuupanda, ili aweze kupata mazao makubwa auze kwa watu sokoni.

Rundo kubwa ka vitunguu vyekundu vilivyovunwa, vimewekwa katikati ya eneo lenye mimea ya kijani kibichi upande mmoja na nyasi kavu, pamoja na mabaki ya mimea upande mwingine.

Shamba kubwa la pilipili mbivu na mbichi lililopanga kwa safu, limewekwa mifuko milaini katika udongo wa rangi ya kahawia kwa ajili ya kuyapanda na kuyapeleka sokoni kwa kuuzwa.

Rundo kubwa la nyanya lililopo ndani ya shamba lenye mimea ya kijani kibichi, ambayo husaidia kuvuna na kutunza.

Wakulima wawilli waliovalia sare za rangi ya kijani, wakiwa wamesimama kwenye mikungu ya ndizi ambayo ipo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Mkulima aliyesimama kwenye shamba kubwa lenye ardhi nyekundu na mimea ya rangi ya kijani, akiwa na kifaa cha kumwagilia dawa na mbegu pamoja na matikiti ambayo ni zao la biashara likiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wanne wakiwa wamevalia mavazi ya kijani kibichi, nyeusi, njano na kahawia, wakitembea na kreti la kuokotea mazao kwenye bustani ya nyanya.

Wakulima wa kiume wawili wakibeba viazi vitamu, vilivyowekwa kwenye matenga ya rangi ya kijani, bluu na nyekundu kwa ajili ya kuyapeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima wa kiume aliyesimama pembezoni mwa mti wa matunda parahichi, akionyesha na kukagua kama unaweza kwenda sokoni kwa ajili ya kuuza.

Kundi kubwa la wanawake lenye rika tofauti ambao, wanavuna kahawa kwakutumia mchakato na kwa kuchagua punje ili ziweze kupelekwa kwajili ya mauzo.

Mfumo mpya wa kisasa unaopitisha mipira midogo meusi na udongo wa rangi ya kahawia, iliyowekewa majani na kumwagiliwa kwa ajili ya kupata ukuzaji mzuri na mazao mazuri.

Nyanya mbivu na mbichi zilizopo katika mti wake, zilizowekwa kwenye viroba vyenye udongo na kuandaliwa kwa ajili ya kupeleka sokoni kwa mauzo kwa binadamu.

Wakulima wanne, wanaume kwa wanawake, wakiwa wanaweka mbolea kwenye udongo ili kupanda mboga husika.

Mkusanyiko wa mihogo imewekwa ndani ya kiroba chini kwenye udongo wa kahawia imewekwa vizuri kwaajili ya kupelekwa sokonikwenda kuuzwa

Mkulima aliyesimama kwenye ardhi ya udongo wa rangi nyekundu akibeba tikiti pamoja na mkusanyiko chini, akiwa yupo tayari kupeleka katika soko ili yaweze kuuzwa.

Mkulima wa kuime aliyeshika pande la tikiti akiwa ndani ya shamba akichekelea na kuonyesha watu kuwa limeiva.

Kundi kubwa la wakulima wa kiume kwa wa kike, wakiweka maparachichi, kwenye matenga ya rangi ya bluu kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuza.

Bustani ndogo iliyopo ndani ya ukuta imepandwa migomba mikubwa iliyofungashwa na mifuko milaini ili kuimarisha, kusimama na kustawi ndizi.

Bustani kubwa ya kisasa ya kukuza pilipili hoho za rangi ya manjano ndani ya chafu, zikiwa zimepangwa katika safu ndefu na mimea kuwekwa kwenye miundo ya kusaidiana, ambapo hutumia mfumo wa maji pasipo na udongo.

Gari kubwa litumialo mafuta liitwalo trekta, likiendeshwa pamoja na mashine ya kulimia kwa ajili ya kukata nyasi ili kupata ardhi ya kulimia.

Trekta inayoendeshwa na binadamu, ikiwa na mashine ya kulimia. Inayosaidia kupanga udongo vizuri kwa ajili ya kulima mazao tofauti katika shamba hilo.

Bustani kubwa ya mfumo wa kisasa, ambayo hutumia meza yenye matobo zilizopangwa majani katika safu sahihi, ili yawekewe maji na kuweza kukua imara .

Mashine kubwa ya kisasa itumiayo mafuta, ikiendeshwa na binadamu, inayotumika kuchota nyasi zilizokatwa katika shamba hilo.

Trekta ikiwa na dereva wake iliyowekewa mashine ya kulimia inayosaidia kuweka udongo wa rangi ya kahawia katika hali sahihi ya kulimia.

Bustani kubwa ya mashine za kisasa, inayosaidia kumwagilia mazao yanayokuzwa humo, ili yaweze kuota haraka na kuwa imara, na kwenda kupelekwa sokoni.

Trekta pamoja na mwendeshaji limewekewa mashine ya kulimia, linalosaidia kupunguza nyasi kupata eneo zuri la kulimia.

Bustani kubwa na mashine za kisasa zinazosaidia kumwagilia maji kwenye majani, yaliyopandwa katika safu ndefu iliyaweze kuimarika na kuchipua vizuri.

Mashine ndogo itumiayo mafuta inayosaidia kutifua udongo ili kupata rutuba ya kuotesha mazao ya aina tofauti tofauti katika shamba hili.

Gari kubwa litumiao mafuta liitwao trekta, likiwa limeweka mkongojo ambao husaidia kukata nyasi au kupalilia nyasi, kutoka sehemu ama sehemu nyingine kwenye hilo shamba.

Mashine kubwa inayotumia mafuta na kuendeshwa na binadamu, iitwayo trekta, ikisafisha na kupunguza majani ya rangi ya kijani mabichi, katika mazingira salama na sahihi.

Mashine ya kieletroniki, inayotumia kufungasha na kukandamiza marobota ya nyasi au mengine, hasa yale yenye uzito wa kilo thelathini hadi sitini. Ipo katikati ya majani ya rangi ya kijani mabichi.

Gari litumialo mafuta liitwalo Trekta likiwa na mwendeshaji wake, likipalilia udongo katika shamba kubwa ili kuruhusu ulimaji wa mazao tofauti.

Chumba kikubwa chenye mashine nzuri ya kisasa inayotumia mfumo wa maji, katika kumwagilia mbolea au mbogamboga zinazopandwa kwa safu sahihi.

Bwawa kubwa la maji lenye neti pembeni likiwa na kundi kubwa la samaki waliokufa, kwa sababu ya utumiaji wa madawa haramu katika ufugaji wao.

Mashine kubwa ya kisasa, yenye bwawa kubwa la kufugia samaki yenye rangi tofauti.

Mfumo changamano wa ufugaji wenye mabomba ambao husaidia kupitisha chakula na kuondoa uchafu, na miundo inayoelea au kusimama ndani ya maji yenye tenki ya rangi ya kijani inayosaidia kuhifadhi samaki wadogo.

Msitu mkubwa wenye njia katikati wa rangi ya kahawia, na miti ya kijani mikubwa kwa midogo, na watu wanaopita katika eneo hilo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyengine.

Msitu wenye miti mikubwa kwa midogo yenye rangi ya kijani, ambayo hutumika kama dawa au kuletea mvua ipo katika udongo wa rangi nyekundu na mazingira yanayopendeza.

Msitu wenye miti mikubwa yenye rangi ya kijani ikiwa katika udongo wa kahawia ikionyesha mstari wa kupita ikiwa kama njia ya kupita.

Mfumo mpya wa kilimo unaotumia mabomba meupe yananayopitisha maji katika mimea, iliyowekwa katika vitobo hivyo na kutoa uchafu na kupeleka kwenye mabomba la uchafu lenye rangi ya bluu.

Mfumo mpya wa kisasa, ambapo samaki hutoa virutubisho kwenye maji ili viweze kukuza majani yaliyopandishwa kwenye kreti kubwa jeusi.

Bustani kubwa ya kisasa yenye uzio wa juu, ambayo hairuhusu jua kali kupitia kwenye mboga zilizopandwa kwa safu sahihi zenye kupandwa wa kutumia maji pasipo na udongo.

Mfumo mpya wa kisasa wenye kushikilia mizizi ya majani, ili ipate rutuba ya kumwagiwa maji kwenye chombo kikubwa cheupe yaweze kukua na kuimarika.

Bustani kubwa yenye uzio wa neti, ambao unamfumo wa kuweka maji ndani ya mabomba makubwa, yenye mboga zilizo pangiliwa kwa safu nzuri ili kuakikisha ukuaji pasipo kutumia udongo.

Bustani kubwa, yenye mfumo wa kutumia mabomba ya rangi nyeupe yenye matobo ya kupitisha maji kwenye majani ya rangi tofauti, yaliyopangwa katika safu kwa ajili ya kuhakikisha ukuaji bora.

Visanduku vyenye rangi nyeupe na nyeusi vilivyopandishwa juu ya makreti mekundu, vikiwekewa mboga ambayo hutumia maji katika ukuaji bila kutumia udongo.

Mfumo mpya wa kisasa, ambapo mkulima amepandisha majani juu ya vitalu vya saluji na kuna bomba la kijani linalounganisha tanki la maji linalosaidia kumwagilia maji kwa matone.

Shamba kubwa lenye mfumo wa kisasa wa kupitisha mabomba makubwa ya chuma yenye majani yaliyopangwa kwa safu sahihi na kuwekewa maji pasipo kutumia udongo.

Trekta ya matairi makubwa pamoja na dereva wake imewekewa mashine ya kulimia inayosaidia kuchimba udongo ili kupata eneo kubwa la kulimia katika shamba hilo.

Gari kubwa litumialo mafuta liiltwalo trekta, likiwa na mashine ya kumwagilia maji katika mimea iliyopandwa katika safu; kwenye udongo wa rangi ya kahawia.

Eneo kubwa la wazi linalofuga kuku wa kisasa, kwa ajili ya kuhakikisha ukuaji bora na kuwapeleka sokoni, kwa ajili ya matumizi mengine kwa binadamu.

Mashine kubwa ya kisasa inayochota nyanya sehemu moja mpaka sehemu nyingine kwa ajili ya mchakato, ili watengeneze vitu vitakavyotumika kwa binadamu.

Wafanyakazi waliovalia sare za rangi ya kijani na barakoa, wakijaribu kuyaweka maparachichi ndani ya maboksi makubwa ili kuyaweka tayari kwaajili ya kuyapeleka sokoni kuyauza.

Kundi kubwa la vifaranga vya kuku, vikiwa vinazunguka katika eneo kubwa lenye pumba, kwa ajili ya kupata chakula na virutubisho vingine.

Mananasi yaliokomaa, yaliyopo ndani ya shamba kubwa, yenye rangi ya kijani, yaliyo tayari kwenda sokoni ili kuwauzia watumiaji. Inayotumika kutengenezea juisi na kadhalika.

Bustani kubwa inayojihisisha katika ukuzaji wa uyoga wenye rangi nyeupe, ili yaweze kupelekwa kiwandani na kuchakatwa kuweza kupata mahitaji ya muhimu kwa matumizi ya binadamu.

Madaktari wa kilimo wakichunguza majani yaliyopandwa katika safu sahihi, yenye rangi ya kijani katika bustani ya kisasa inayoashiria kuwa yapo tayari kwa ajili ya kupelekwa viwandani.

Bustani kubwa na ya kisasa yenye uzio kwa juu, na vyuma inayopandisha majani katika safu na mfumo ya maji kumwagilia, ili kupata mazao makubwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Gari litumialo mafuta liitwalo trekta na muendeshaji wake, likitumia mashine ya kulima udongo ili iweze kupata virutubisho kwa ajili ya ulimaji, katika shamba hilo.

Shamba kubwa la nyanya mbivu na mbichi iliyopangwa katika safu sahihi, lipo kwenye udongo mwekundu kwa ajili ya kutayarisha kupeleka sokoni au kiwandani kwa matumizi mengine.

Shamba kubwa la mahindi lililopanga mimea katika safu iliyonyooka kwenye udongo wa rangi nyekundu, katika mazingira mazuri yanayo leta ukuaji bora.

Kiwanda kikubwa chenye mashine kinachosaidia kuweka nyanya kwenye makontena makubwa kwa madogo, ili yaweze kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuwauzia watumiaji.

Shamba kubwa linalolima makabichi yaliyopangwa katika safu mwenye udongo wa rangi ya kahawia, akiwa yapo yanayotengenezwa kwa ajili ya kupeleka sokoni na kuyauza.

Wafanyakazi wa kiwanda wakikagua na kupakia pilipili hoho za kijani, kwenye mkanda wa kusafirisha kwa kutumia kinga maalumu, ili wavipakie kwenye kisanduku kikubwa, wapeleke sokoni kwa ajili ya kuuza.

Banda la kuku waliokusanyika kwenye sakafu, na baadhi yao wanaonekana kwenye ngazi au viota vya kutagia mayai, vilivyojengwa kwa mbao na vyombo vya chakula na maji vilivyotawanyika katikati yao.

Shamba kubwa la makabichi lililopangwa kwa safu iliyo sahihi kwenye udongo mwekundu, ikiwa linataarisha kwa ajili ya kupeleka kiwandani ili viweze kupakiwa kupelekwa dukani

Shamba kubwa litumialo mfumo wa mabomba makubwa meusi, ambalo lipo hususani kwaajili ya kumwagilia maji, mbolea au mimea inayopandwa katika eneo hilo .

Mfumo mpya wa kisasa unahusisha bomba refu, unaoleta maji ili limwagilie maji majani, yaliyopandwa katika udongo wa rangi ya kahawia yaweze kuimarika na kukua haraka.

Mfumo mpya wa kisasa unaotumika katika shamba lenye udongo wa rangi ya kahawia, ukihusisha mipira midogo inayopita kwa ajili ya kumwagilia majani yaliyopandwa katika eneo hilo kuhakikisha ukuaji bora na uhakika.

Mfumo mpya wa kisasa unaotumia mipira midogo katika umwagiliaji wa mimea inayokuzwa katika udongo mwekundu ili kuweza kupata mazao mazuri.

Mfumo mpya unaotumia mipira midogo inayohusika kumwagilia majanii yaliyopandwa katika udongo wa kahawia, ili yaweze kukua na kuhimarika haraka.

Shamba kubwa lenye rangi nyekundu, yenye mfumo wa kupitisha mabomba meusi katikati ya mimea ili imwagilie maji kwa ajili ya ukuaji na kuimarika.

Mandhari ya milima, ikiwa imezungukwa na miti mikubwa na nyasi ndogo za rangi ya kijani na anga iliyotulia ikiashiria upepo na mazingira yaliyosahihi.

Ziwa lililopo katikati ya miti iliyo na rangi ya kijani mabichi na milima mikubwa kwa midogo kwa mbali, na mawingu yaliyotulia, na mazingira yanayopendeza.

Ziwa lililozungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi, ikionyesha mazingira ya asili. Na kwa mbali kuoneka milima au vilima vidogo vikichangia mandhari ya kuvutia ya eneo hilo.

Mandhari ya milima na mabonde iliyozungukwa na miti yenye urefu tofauti, mikubwa kwa midogo ikiwa inarangi ya kijani kibichi na mawingu yaliyotulia.

Ziwa tulivu lenye maji meusi lenye mandhari ya anga, na vilima vyenye mteremko, vilivyofunikwa na mimea mingi ikiwemo nyasi na vichaka, vyenye rangi ya kijani na njano.

Mbuzi na kondoo wakubwa kwa wadogo, waliopo ndani ya eneo lililozungushwa mbao, zilizosimama wakiwa kama mifugo kwa ajili ya kuuza au kula.

Kundi kubwa la wafugaji nyuki wakiwa wamevaa sare pamoja na kofia wakijikinga na hao nyuki wakati wa ufugaji

Wafugaji wawili waliovalia mavazi ya rangi nyeupe na kinga ya machungwa, wakiwatoa nyuki kwenye sega la asali la kuvunia na kuwarudisha kwenye mzinga.

Shamba la mifugo lenye mbuzi watano wakiwa ndani ya zizi lililojengewa kwa mbao, wakila kitoka kwenye chombo cha kulishia ili wapate virutubisho.

Banda kubwa iliyojengwa kwa kutumia mbao, limewekwa mbuzi au mifugo iliyowekwa na mkulima au mfugaji ambaye huwatumia kwa ajili ya mambo mbalimbali.

Bata wakubwa na wadogo walio ndani ya eneo lililozungukwa na ukuta pamoja na mfugaji wao, wakitembea sehemu tofauti ili aweze kupata chakula na maji.

Eneo kubwa la wazi linalohusisha ufugaji wa bata, wakiwa wanapewa chakula ili wapate virutubisho muhimu kwa ajili ya afya yao.

Eneo kubwa lililozungushwa ukuta wa nyavu, pamoja na bwawa kwa ajili ya bata wanaofugwa, waweze kujisafisha na kutumia maji katika afya yao.

Mfugaji aliyevalia sare ya rangi ya kijani na bluu, akiwatoa bata katika banda kubwa lililojengwa na mbao na chuma, ili waweze kupata virutubisho katika eneo hilo, wapate nguvu na afya njema.

Kundi la ndege waitwao kanga, wenye manyoya meusi, madoa meupe na vichwa vyao vikiwa vina rangi ya bluu na nyekundu, wakiwa wametawanyika kwenye eneo lenye nyasi.

Bustani kubwa ya kisasa iliyopanga mimea katika safu yenye rangi ya kijani, ili kuhakikisha ukuaji bora na kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Pakiti ndogo iliyobeba mbegu inayomsaidia mkulima kwenye kupanda makabichi katika shamba lake ili apate mazao mazuri na kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

Pakiti zenye rangi ya machungwa na nyeupe, zikiwa zimepangwa katika rafu dukani, kwa ajili ya kuja kununuliwa na wakulima, ili kupeleka mbegu hususani kwa kupanda mazao kama kabichi na mbogamboga zingine.

Mfumo mpya wa kisasa unaotumia mipira myeusi katika udongo wa rangi ya kahawia, ususani kwa ajili ya kuotesha mimea katika shamba hilo.

Bustani ndogo iliyopangiliwa majani katika safu kwenye udongo wa rangi ya kahawia, imepitishwa mifumo mipya ya kumwagilia maji katika mabomba meusi hii kuhakikisha ukuaji bora kwa ajili ya kupata mazao makubwa.

Pakiti ndogo zinazouzwa dukani zenye mbegu, zinazosaidia katika ukuzaji wa mazao kama vitunguu na mchicha.

Mfumo mpya wa kupitisha mabomba ya plastiki kwenye shamba lenye udongo mwekundu, yenye kumwagilia maji kwenye mimea yaweze kuimarika na kukua haraka.

Pakiti iliyopakia mbegu iitwayo "jews mallow" ambayo husaidia wakulima kupanda mboga iitwayo mlenda, yenye rangi inayofanana na mchicha yenye virutubisho vingi kwa ajili ya binadamu.

Bustani kubwa ya kisasa iliyopangwa mimea yenye rangi tofauti katika safu iliyo sahihi, ambapo zinawekwa ili ziweze kukua imara na kuimarika.

Pakiti ya mbegu za papai ambazo hutumiwa na wakulima ili kuweza kuimarisha na kupandisha mazao makubwa ya mipapai katika eneo husika.

Bakuli nyingi zilizoja aina tofauti ya maharage au kunde zikiwa zimepangwa kwa safu, zikiwa zinauzwa ndani ya duka au soko.

Pakiti ndogo zenye rangi ya kijani na nyeupe, zilizobeba mbegu kwa ajili ya kukuza mazao kama; nyanya, pilipili hoho, kabichi pamoja na vitu nyingine.

Daktari wa wanyama katika hospitali akipunguza manyonya mbwa aliyesimama juu ya meza, ili kumchoma sindano ya kumkinga dhidi ya magonjwa tofauti.

Madaktari wa wanyama wawili wakiwapokea mbwa waliyoletwa na wanaume wawili, ili waweze kupata chanjo na dawa muhimu ili kuwazuia dhidi ya magonjwa hatari.

Gari kubwa yenye mabanda nyuma lilitongenezwa kwa chuma, iliyohifadhi mbwa ili waende hospitali kwa ajili ya kufanyiwa chanjo na tiba zingine.

Banda dogo lililotengenezwa kwa mbao na kwa mabati likiwa linafuga mbwa anayekunywa maji kwenye bakuli zilizowekewa vitu hivyo ikiashiria uangaliaji na kuhakikisha afya bora kwa mfugo huo.

Sehemu husika yenye mabanda makubwa ya chuma, inayoshughulikia kufuga wanyama waitwao mbwa, ili waweze kupata chanjo au vyakula kwa ajili ya kupata afya bora.

Banda kubwa lililotengenezwa kwa mbao na mabati nao tumika kufugia mbwa, ili waweze kuwa salama na kujikinga dhidi ya wanyama au wadudu hatari, ambao wanaweza kuwafanya au kuwadhuru afya zao.

Mabanda makubwa na madogo lililojengewa na mbao, kwa ajili ya kufugia wanyama kama: mbwa, bata, kuku, ili kuhakikisha usalama wa mifugo hiyo.

Banda kubwa lenye mlango wa chuma uliowekewa mbwa wa kisasa ambao wanafugwa ili waweze kupata tiba na chakula kwa ajili ya kupata virutubisho.

Banda kubwa lenye herufi "JH", lenye rangi ya kahawia na bati la kijivu, likiwa na vibakuli vitatu kwaajili ya kuwekea chakula cha mifugo inayofugwa humo.

Nyoka wakubwa waliowekwa ndani ya mabanda yao pamoja na nyasi zilizokauka, kwa ajili ya watalii kuja kuona wanavyofanya.

Twiga mwenye rangi ya kahawia na mistari mieupe hupo katika eneo la utalii, lenye msitu yenye majani madogo na miti mikubwa ya kijani akiangalia kamera.

Twiga mwenye rangi ya kahawia nyekundu na mistari myeupe wakiwa wanashikwa na watalii, ndani ya eneo la kufugia hao wanyama.

Eneo kubwa la utalii pamoja na gari iliyobeba watalii, ikiwa na wanyama pori kama tembo, fisi, pundamilia ili kuongeza watalii katika nchi.

Mfugaji alievalia sare ya rangi ya kijani akimnywesha Tembo mtoto maziwa, ili apate nguvu na afya imara katika eneo hilo la utalii.

Wafugaji watatu walivalia sare za kijani na viatu vyeusi, wakiwanywesha maziwa tembo waliopo kwenye eneo lenye udongo mwekundu na watalii wakiwa wanaangalia.

Kifaru mdogo mwenye rangi ya kahawia nyekundu na manyoya mafupi, akiwa anapapaswa na watalii akiwa kwenye ardhi ya udongo mwekundu.